Hii ni gari ambayo huleta maziwa. Mkulima ameleta mazao yake kwa kampuni ambayo imefunguliwa, kuna wahudumu wawili ambao wako nje wanazungumza.